Mfanyakazi wa kiume na wakike wakiwa wamevaa suti nadhifu na tabasamu usoni, wamesimama kwa kujiamini wakionyesha ukarimu na ubora wa huduma zinazotolewa na Bpr benki, mwonekano wao unadhihirisha weledi na kujituma kwa ajili ya wateja.

Benki ya Ecobank hutoa huduma mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuweka fedha, kutoa fedha, na kutekeleza miamala ya serikali kama ulipaji wa ushuru, ada, pamoja na makato mengine kupitia matawi, mawakala waliopo nchini au kwa kutumia mifumo ya kidigitali.

Mwanaume mwenye furaha kubwa akiwa amevaa shati la kijani na kushikilia simu yake mkononi, ameonyesha kufurahishwa na urahisi wa kulipia huduma mbalimbali kupitia 'COPERATIVE BANK", kwa njia ya kidigitali kwa haraka na salama.

Wafanyakazi wanne wawili wa kike, wawili wakiume wa benki ya absa wakiwa na nyuso zenye tabasamu wakiashiria utoaji wa huduma bora kwenye benki yao. Pia una uwezo wa kukuza biashara yako kupitia wao.

Eneo lilojaa vinywaji vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri na kupambwa kwa taa za rangi ya kuvutia, huku kukiwa na makochi ya sofa kwa ajili ya kupumzikia ambako watu kufurahia vinywaji, muziki au mazungumzo.

Magari ya aina mbalimbali yamepangwa vizuri ndani ya chumba kikubwa chenye uwazi mwingi. Mwanga wa asili ukiangaza kila kona, huku rangi tofauti za magari zikionekana kuvutia machoni mwa wateja wanaohitaji kununua magari hayo.

Mashine ya kisasa ya "Milk ATM", inayotoa maziwa safi na salama kulingana na kiasi cha pesa kilichowekwa na kila mtumiaji, inapatikana sana maeneo ya mjini na hutoa huduma rahisi, haraka na bora kwa wateja wanaohitaji bidhaa yenye ubora.

Jatika duka la "glory milk diary" kuna mashine ya kisasa inayomruhusu mteja kupata maziwa kwa kiasi anacholipa, na kuweka pesa. Mchakato unaofanyika haraka kwa usahihi na kwa kuzingatia viwango bora vya usafi, na afya.

Katika duka lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye shelfu kulikuwa na mashine ya "milk atm" iliyokiwa ikimimina maziwa kwenye chombo kilichowekwa tayari kwenye sehemu ya kutolea huku kukiwa na mteja mmoja aliyekuwa amesimama pembeni pia mazingira ya duka yakiwa safi na tulivu.

Ndani ya duka la "Naropik Cooperative Milk ATM", shughuli ya utoaji huduma ya maziwa safi na salama inaendelea, ambapo wateja waliovaa mavazi ya kawaida wamesimama kwa utulivu wakisubiri kuhudumiwa. Eneo limepangwa kwa usafi na kuonyesha utaratibu mzuri, huku muuzaji akiwa na tabasamu usoni akimhudumia kila mteja kwa ukarimu na uangalifu.

Nje ya duka ndani lilikojaa bidhaa mbalimbali za maziwa na vyakula vinavotokana na mazao ya mifuko, kuna huduma ya (milk ATM) inayomuwezesha mteja kupata maziwa safi na salama, kulingana na kiasi cha pesa alichoweka. Muuzaji amesimama mlangoni kwa tabasamu, akiashiria wateja waingine ndani kupata huduma bora.

Mbele ya duka la maziwa la "Losian Miliki ATM", mfanyakazi aliyevaa mavazi safi amesimama mlangoni, akiwa na tabasamu tayari kuhudumia wateja wanaokuja kununua maziwa yaliyopatikana kupitia mchakato uliochemshwa na kuchujwa vizuri, yakiwa tayari kunyweka moja kwa moja kwa afya bora ya familia.

Katika duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Kijana mmoja alisimama mbele ya makabati yaliyomo maziwa ya aina tofauti kama halisi, mgando na unga, akitafakali kwa makini achukue chaguo linalomfaa.

Mteja anajihudumia kwa urahisi kupitia kifaa cha Tassmatt milk ATM, ambacho hutoa maziwa kulingana na kiasi cha pesa kilichowekwa na hivyo kurahisisha upatikanaji wa maziwa safi na salama kwa jamii.

Katika duka kubwa kuna bidhaa mbalimbali zinazopatikana kwa urahisi, kukiwa na mashine maalum ya MILK ATM ambayo hutoa maziwa halisi moja kwa moja kulingana na kiasi pesa mteja aliyoweka. Kupitia njia hiyo wateja wanaweza kununua bidhaa safi haraka na kwa usalama zaidi.

Duka linalouza bidhaa zilizopangwa ukutani kwenye mabao, pia kukiwa na kifaa cha kisasa cha kutoa maziwa safi na salama, kwa wateja mmoja mmoja kulingana na pesa aliyoweka, ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hiyo.

"SUPER DIARY MILK ATM" ni mashine ya kuuza maziwa kwa wateja mmoja mmoja, kwa kiasi wanachohitaji kwa njia haraka na salama. Hii tekinolojia inatumika katika maeneo ya mjini , ili kuongeza upatikanaji wa maziwa safi kwa bei nafuu.

''Techwin milk ATM", kifaa cha kisasa kinachotoa bidhaa kwa mteja mmoja mmoja kulingana na pesa aliyoiweka. Ikiwa na sehemu ya kuwekea glasi au kikombe, pamoja na kibonyezeo ili kumwezesha mtumiaji kutumia mashine hiyo ambayo hutoa maziwa safi na salama.

Katika duka la bidhaa ya maziwa "teknolojia milki ya ATM", huwapa wateja fursa ya kupata kinywaji bora kwa njia ya haraka na isiyo na usumbufu, mtu kuweka chupa kisha hupokea kiasi anachohitaji bila taka zisizo za lazima. Hali inayochangia maisha yenye afya ya kupunguza uchafuzi wa mazingira na kusaidia familia kuwa na lishe endelevu kila siku.

Muuzaji wa maziwa halisi anamuhudumia mteja kwa umakini, akichuja kabla ya kutoa bidhaa ili kuhakikisha usafi na ubora unaoaminika na kuongeza usalama.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya kawaida akiwa ameshika mfuko wa blue mkononi amesimama dukani akinunua maziwa baada ya kuchukua bidhaa hiyo anampatia muuza duka pesa kwa upole huku akitabasamu kwa hekima.

Mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu amesimama pembeni ya duka la maziwa, huku muuzaje ambaye aliyekua makini akipima bidhaa hiyo kwa uangalifu, na kumimina ndani ya chupa safi kwaajili ya kuuzwa.

Lucy Milk ATM ni mashine maalum yenye rangi nyeupe na bluu, inayotoa maziwa halisi, kuweka katika maeneo mbalimbali, ili kuwapa wananchi huduma ya kinywaji hicho kwa kiwango wanachotaka kwa kutumia vyombo binafsi au vilivyo tayarishwa.

"GPS MILK" ni duka maalumu linalotoa maziwa safi pamoja na bidhaa zinazotokana na maziwa kama aiskrimu. Pia lina maji safi yaliyofungashiwa kwenye vifurushi vya ujazo wa: mililita mia tatu, lita moja hadi lita tano.

Glata Milk Atm, ni mashine maalum inayowezesha wateja kupata maziwa safi kwa kiwango wanachohitaji, kwa kutumia chupa zao au vikombe bila msongamano kwa haraka na kwa gharama nafuu, hasa maeneo ya mjini.

Haiteki milk ATM ,ni mashine maalumu inayotumika kutoa maziwa halisi, safi moja kwa moja kwa kila mteja, ikiwa na sehemu ya kuwekea chombo, pamoja na vibonyezeo vya kidigitali, vinavyomrahisishia mununuaji kuitumia kwa urahisi na uharaka.

Mteja yupo mbele ya mashine ya "MILK ATM" akijihudumia kwa utaratibu, ameweka kiasi cha pesa anachotaka kutumia, na sasa mashine ina mimina maziwa safi na salama moja kwa moja kwenye chombo alichoweka, kulingana na kiasi alicholipia.

Mfanyabiashara wa bidhaa akiwa dukani kwake, kukiwa na maziwa ya aina tofauti tofauti yenye ladha za utofauti, yakiwa yamepangwa kwenye mbao ukutani ili kurahisisha mteja aweze kuchagua kwa urahisi anayoyataka.

Kifaa cha kuuza maziwa cha kisasa kinachomwezesha mtu kununua maziwa bila msaada wa muuzaji, kwa kuweka pesa taslimu, kisha kuchagua kiasi anachotaka na kujaza moja kwa moja kwenye chupa au chombo alichokuja nacho.

Mashine maalumu inayotoa maziwa bora, huwekwa katika maeneo mbalimbali ili kuwapa wananchi huduma ya kinywaji hicho kwa kiwango wanachotaka, kwa kutumia vyombo binafsi au vilivyotayarishwa, kwa usafi, viwango vya afya na bei rafiki, vikizingatiwa kwa manufaa ya jamii.

"MALA MILK CENTER", ni mgahawa mdogo unaotoa huduma bora kwa wateja, kwa kuuza bidhaa mbalimbali kama maziwa halisi, maziwa mgando, chai ya rangi yenye ladha safi, pamoja na vitafunwa. Huduma ni ya haraka, safi, na yenye kujali mahitaji ya mteja kila siku.

Mwanamke aliyehifadhi maziwa halishi kwenye kisado, anamhudumia mteja kwa umakini. Akihakikisha bidhaa ni safi na yenye ubora wa kuaminika, ikitolewa kwenye mazingira yaliyoandaliwa, ili wateja wapate ladha na usalama wanaotegema.

Muuzaji wa mashine za kutolea maziwa aina ya "ATM", kwa bei nafuu zinazofaa kwa matumizi ya kila siku katika biashara ndogo, au za kati, zikiwa na uwezo wa kutoa huduma safi na kwa haraka, kwa kiwango kinachohitajika.

Nje ya duka la "NYUMBUN", wateja wa kila aina wanakuja kununua maziwa. Pia ni safi salama na yanapatikana kwa urahisi. Wanayapenda kwa sababu hayana harufu, hayachachi haraka, na yanasaidia afya hasa kwa watoto na wazee.

Duka la maziwa "MAU JUHUDI DAIRY" linauza maziwa halisi pamoa na mgando, mara na kahawa, likihudumia wateja kwa ukaribu na kuhakikisha bidhaa ni safi, na bora kila wakati.

Duka dogo lililopo karibu na saluni, linauza bidhaa bora za maziwa safi na salama. Zinazopakiwa kwenye ujazo wa aina mbalimbali kwa bei nafuu kabisa, ili kuhakikisha kila mwanajamii ana pata lishe bora na kuimarisha afya kwa gharama inayowezekana.

SEGELO FARMER MILK ATM nikivaa maalumu kinacho muwezesha mteja kupata kinywaji safi na halisi kulingana na kiwango anachotaka. Kina sehemu ya kuweka chombo pamoja na vibonyezeo vya kidigitari vinavyo rahisa matumizi na kuhakikisha usafi na ubora wa huduma.

Wauuzaji wa bidhaa wanaendelea kutoa huduma bora kwa wateja wao, kwa kuwahudumia kwa heshima, upendo na uaminifu. Huku wakizingatia viwango vya juu vya usafi na usalama wa maziwa halisi yanayopatikana kwa bei nafuu.

TASSMATT MILK ATM Mashine maalumu inayotoa maziwa bora, huwekwa katika maeneo mbalimbali ili kuwapa wananchi huduma ya kinywaji hicho kwa kiwango wanachotaka kwa kutumia vyombo binafsi au vilivyo tayarishwa kwa usafi viwango vya afya na bei rahisi ikizingatiwa kwa manufaa ya jamii.

Kifaa cha kisasa cha Milk ATM, kinachotoa maziwa kwa wateja mmoja mmoja kulingana na kiasi cha pesa walizoweka. Kikiwa na sehemu ya kuweka glasi na vibonyezeo vya kidigitali, kutoa huduma ya haraka, salama na ya kisasa kwa wapenzi wa maziwa.

"MILK BAR" imejaa watu mbalimbali waliokuwa wamesimama wakisubiri kununua maziwa, wakati huo muuzaji kwa uangalifu mkubwa anakata na kuwahudumia kwa usafi, na kuzingatia viwango vya usalama ili kuhakikisha wateja wanapata bidhaa bora na yenye afya.

Njia ya kisasa ya kupata maziwa halisi ipo nje ya duka kupitia mashine inayotoa bidhaa safi na kwa bei nafuu kwa wateja. Teknolojia inayopatikana hasa katika maeneo ya mjini, ikirahisisha ununuzi kwa haraka bila haja ya kuingia ndani.

Samani za mbao zenye ubora wa hali ya juu zimepangwa kwa mpangilio mzuri, vikiwemo viti vyenye mito laini na meza zinazochongwa kwa ustadi ikionyesha matumizi mengi yanayofaa kwa ofisi, hoteli au hata matumizi ya nyumbani vikiakisi muonekano wa kisasa na ubunifu.

Samani zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kama makochi ya sofa pamoja na mito, viti na meza za mbao zikiwa zimeandaliwa kwa uangalifu kwa ajili ya kuuza, humsaidia mteja kwa urahisi kuchagua bidhaa bora zinazokidhi mahitaji yake.

Katika chumba kikubwa chenye mwanga wa kuvutia, kutoka kwenye taa za kisasa, samani za aina tofauti ziliwekwa kwa ustadi. Ikiwemo makochi ya sofa ya rangi mbalimbali, meza za mbao zilizochongwa kwa ubora na maua yaliyopendezesha eneo hilo. Mandhari maridadi inayoonyesha kuwa bidhaa hizo zinafaa kutumika nyumbani, ofsini au katika hoteli zenye viwango vya juu.

Katika eneo lililozungushiwa uzio wa mabati na kuezekwa vizuri, kukiwa za samani mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, kama vile meza za mbao, makochi ya sofa yenye rangi ya kuvutia na viti vya kisasa. Bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu unaovutia wateja, huku mazingira yakionyesha ubunifu na ubora unaoendana na biashara hiyo.

Katika chumba kikubwa samani kana makochi laini ya sofa na meza za mbao zimepangwa kwa mpangilio mzuri, zinaweza kutumika kwenye ofisi, nyumbani au hata hotelini, zinaunda mazingira ya starehe na kuwafanya watu wajiskie vizuri. Pia, wateja wanapenda jinsi bidhaa hizo zinavyowasaidia kutengeneza nafasi nzuri za kukaa na kupumzika.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwangaza wa kutosha kuna samani za mbao zilizopangwa kwa utaratibu unaovutia. Sofa za rangi na miundo tofauti zimewekwa kwa pamoja, na meza na vitanda, vyote vikiwa tayari kuuzwa kwa matumizi ya nyumbani, ofisini, au hotelini. Kwa mpangilio huo wateja wanaweza kuona ubora wa bidhaa na kuchagua kinachowafaa kulingana na mahitaji yao.

Katika eneo la wazi, vitanda vya mbao vyenye miundo mbalimbali na ya kuvutia, vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Bidhaa hizo zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa ziko tayari kuuzwa, zikionyesha ubunifu na ubora unao vutia wateja.

Pembezoni mwanyumba yenye rangi nyeupe na madirisha ya vioo, kuna samani za mbao zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, viti vyenye rangi ya kuvutia vimezunguka meza ya chakula, vikionekana imara na maridadi ambazo zinauzwa kwa bei nafuu zina zinafaa kwa matumizi ya ndani au bustanini zikiwapa wateja chaguo bora la mapumziko na mlo wa pamoja.

"FURNITURE PALACE" ni duka kubwa lililopangwa kwa ustadi wa hali ya juu likiwa na bidhaa bora kama makochi ya sofa, na viti vya mbao. Samani hizi huakisi muonekano wa kisasa na wakuvutia, zikiwa zinafaa kwa matumizi ya nyumbani, ofisini, au hata hotelini.

Chumba kikubwa cha kisasa kimepambwa kwa makochi ya sofa zenye rangi mbalimbali zinazovutia. Zilizopangwa kwa mpangilio mzuri unaorahisisha kupumzika. Pamoja na meza zenye muundo rahisi lakini wa kuvutia na taa zenye rangi tofauti zinazotoa mwangaza mzuri, zikifanya mazingira kuwa ya kupendeza na yenye ustaarabu mkubwa.

Katika eneo lililozungushiwa mabati kwa nje na kuwezekwa kwa paa imara, kuna fanicha mbalimbali zikiwemo makochi ya sofa ya rangi tofauti tofauti yamepangwa kwa ustadi pamoja na kitanda kilichowekwa kwa muonekano wa kuvutia. Vyote vikionyeshwa kuwa tayari kwa mauzo na kuhitaji mteja aliyesamini samani ya ubora ya bidhaa hiyo.

Katika chumba kikubwa chenye nafasi ya kutosha, makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa ustadi yakionyesha muunganiko wa mitindo tofautitofauti. Huku kukiwa na picha za kisanii zinazoendana na rangi ya fenicha, pamoja na taa za kisasa zinazoongeza mvuto na utulivu wa mazingira.

Ndani ya hoteli yenye mandhari ya kuvutia watu wa jinsia tofauti wamekaa kwa utulivu kwenye makochi ya sofa na viti vya mbao vilivyowekewa mito laini, wakifurahia chakula safi huku wakijadiliana masuala muhimu katika mandhari ya utulivu na starehe yanayovutia wateja wa kila aina.

Ndani ya jengo la kisasa la hoteli kuna mandhari ya kupendeza yenye sofa laini meza za bao zilizo sanifiwa vizuri na saa za ukutani, zilizo wekwa kwa umaridadi, taa za kisasa huangaza kwa mvuto zikiongeza uzuri wa mazingira hayo huku msichana, akisimaa kaytika eneo ka kaunta akihashiria kuwa yeye ndiye akikaribisha wageni kwa tabasamu la kirafiki.

Katika jengo kubwa la hoteli taa za rangi za kupendeza zinamulika kila kona, vinafanya muonekano wake kuwa wakuvutia zaidi. Pia viti vimepangwa kwa mafungumafungu, pamoja na meza zilizowekwa kwa mpangilio mzuri; huku kukiwa na mtu aliyevaa sare za kazi, anaonekana akifanya shughuli zake kwa utulivu akiongeza uhai na mpangilio mzuri wa eneo hilo.

Eneo la mapokezi ya wageni katika hoteli limepambwa kwa taa za kupendeza, makochi ya sofa ya kisasa na picha maridadi za ukutani, likiwa na mandhari ya kuvutia. Hapo ndipo wageni huandika taarifa zao muhimu kama jina, namba ya simu, pamoja na chumba walichopangiwa.

Katika soko kubwa lenye shughuli nyingi wafanyabiashara mbalimbali wamepanga bidhaa zao kwa mpangilio mzuri zikiwemo matunda, mboga na viungo. Mwanamke mmoja anaonekana akipima vitunguu kwa ustadi ishara ya kuwa anamhurumia mteja kwa makini katika mazingira ya biashara yenye pilikapilika za kila aina.

Katikati ya soko kubwa lenye pilikapilika nyingi, wauzaji wamejikinga na jua kali kwa kujifunika miamvuli ya rangi tofauti, wakiwa wamesimama karibu na bidhaa zao mbalimbali, pia nafaka kama mchele, mahindi na maharage zimepangwa vizuri kwenye viroba vikubwa katika kila aina na sehemu yake, huku mteja mmoja akiwa amesimama akichagua kwa sahihi mahitaji anayo taka.

Wafanyabiashara mbalimbali wakiwa sokoni, wakiuza bidhaa zao huku wakitoa maelezo kwa wateja. Na wanunuzi nao wakichagua kwa makini kile wanachohitaji kulingana na mahitaji yao ya kila siku.

Mfanyabiashara akiwa sokoni anauza bidhaa kama machungwa, bamia, na vitunguu. Anamuhudumia mteja kwa tabasamu, huku akiendelea kumpa maelezo ya bidhaa zake kwa ufasaha.

Katikati ya soko kubwa lenye shughuli nyingi, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri; matango, nyanya, ndizi, vitunguu, bamia, pamoja na nafaka. Wanunuzi na wauzaji wamejaa, kila mmoja akitafuta na kuuza mahitaji ya kila siku ya nyumbani. Pia mandhari inaonyesha uhai wa biashara ya kilimo katika jamii.

Katika soko kubwa yenye pirikapirika za kila aina, wafanya biashara wanaendelea na shughuli zao za kuuza bidhaa, kando ya njia wanawake waliovaa barakoa wako katika harakati za kupanga viazi mbatata umoja ameketi chini huku mwingine akiwa ameinama wakiwa wanapanga kwenye ndoa na visado kwa mpangilio mzuri wakijiandaa kuuzwa kwa wateja wanaopita.

Katika soko kubwa lenye utulivu, msichana mmoja wa makamo ametabasamu kwa upole akiwa ameegemea meza, huku mikono yake miwili ikiwa imeshikilia machungwa pamoja na matunda mengine yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, yakiwemo: papai, matikiti maji, matufaa na ndizi; vikionekana viko safi kwa ajili ya kuuzwa au kuliwa.

Wafanyabiashara mbalimbali wakiwa sokoni wamepanga bidhaa zao kama nyanya, vitunguu na kabichi kwa mpangilio mzuri zikiwa na bei iliyoandikwa wazi ili kuwasaidia wateja kuona wanachotaka na kufanya manunuzi kwa urahisi na haraka zaidi.

Mwanamke aliyevaa blauzi ya bluu, ameketi kwa utulivu kwenye kiti mbele ya meza yenye kompyuta kubwa, akiwa anashughulikia kwa makini kuingiza taarifa za wateja wake, katika mfumo wa taasisi inayotoa huduma za kifedha kwa watu wa kipato cha chini.

Kwa kutumia mtandao rahisi wa "safaricom", unaweza kulipa huduma mbalimbali za jamii kwa urahisi na haraka zaidi, ikiwemo huduma za maji safi, umeme, bima ya afya na ada za shule bila kulazimika kusafiri au kisimama kwenye foleni ndefu.

Pesapal ni kifaa cha kisasa kinachowezesha utoaji wa huduma mbalimbali za kifedha; ikiwa ni pamoja na malipo ya bidhaa, huduma za kijamii kama vile: umeme, maji, ada za shule na manunuzi ya kila siku.

Katika duka kubwa ndani ya jengo la kibiashara la kisasa, viatu vya ngozi vya kiume vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya maboksi, vikiwa na saizi tofauti tofauti na rangi mbalimbali za kuvutia. Hali inayoonyesha ubora wa bidhaa na urahisi kwa wateja kuchagua anachopenda kwa utulivu."

"Wall house" ni duka kubwa lililoja bidhaa za aina mbalimbali zikiwa zimeandaliwa kwa ustadi wa hali ya juu kwenye sehemu maalumu za maonyesho, baadhi ya mavazi yamepandishwa kwenye midoli yenye mvuto jambo linalomwezesha mteja kuona muonekano halisi wa bidhaa, hizo kabla ya kufanya maamuzi ya manunuzi hayo.

Katika duka kubwa bidhaa mbalimbali kama nguo na viatu vya rangi tofauti vimetundikwa kwa mpangilio mzuri kwenye henga za chuma ukutani. Hivyo kuwasaidia wateja kuchagua kwa urahisi na uharaka ili Kila mmoja apate kile anachokihitaji.

Ndani ya duka kubwa lililojaa bidhaa, mabegi ya mitindo tofauti yamepangwa kwa utaratibu kwenye stendi zilizoshikiliwa ukutani. Kwenye upande wa pili makoti yametundikwa vizuri kwenye vishikizo ukutani, kila moja likiwa na rangi na muundo wake.

Jengo la kisasa lenye milango ya vioo lina muonekani wa kuvutia. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ustadi wa ya hali juu, mavazi ya kila kundi la umri linaloonekana nadhifu yakiwa na viwango vya kuaminika na bei zilizo wazi kwa wateja.

Katika duka kubwa la kisasa lenye mazingira safi ,bidhaa za aina mbalimbali zimewekwa kwa utaratibu unaovutia kwenye rafu zilizopangwa kwa umakini ,kila kifurushi kikiwa na bei yake jambo linalomwezesha mnunuzi kufanya maamuzi kwa urahisi na kupata mahitaji yake kwa haraka bila kuchanganyikiwa.

Katika duka kubwa lenye biashara nyingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri na kuvutia, kuna donati na keki za ladha tofauti zinazovutia wateja, baba na binti yake wamesimama wakifanya manunuzi, wakichagua bidhaa kwa umakini, mazingira hayo yakiwa ni safi na yenye mwanga wa kutosha huku wakifanya ununuzi kuwa rahisi kwa kila anayekuja.

Msichana aliyevalia suruali ya kisasa na tisheti la ndadi iliyompendezesha, yupo ndani ya duka kubwa kwa utulivu anachagua bidhaa mbalimbali, na kuhifadhi kwenye kikapu chake cha plastiki akiwa makini na ununuzi wake.

Katika duka kubwa lenye bidhaa tofauti watu wa jinsia zote wanajishughulisha na manunuzi kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio wa kurahisisha wateja kuchagua wanachotaka kwa haraka na urahisi. Mazingira yanayovutia na hutoa nafasi nzuri kwa kila mtu kupata vitu vyenye mvuto na ubora wa hali ya juu.